Chapa ya tangazo ya COOPERATIVE BANK likiwa na mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi ya kijani, na kushika simu janja mkononi likielekeza jinsi ya kulipa bili kimtandao.

Chapa ya tangazo la "Absa bank" lililo na maandishi meupe pamoja na mwanamke aliyeegamia kikapu chenye bidhaa mbaljmbali, likielezea jinsi ya kufanya manunuzi kwa kutumia kadi ya benk ihiyo.

Wafanyakazi wa benki ya "ABSA" waliovaa sare ya fulana ya rangi nyekundu wakiwa na wateja wao nje ya benki hiyo, huku wakiwa wameshika bendera zenye jina la benki hiyo.

Mwanaume mmoja, mfanyakazi wa benki ya ABSA alievaa fulana ya rangi nyekundu akiongea na mteja alievaa koti jeusi na shati nyeupe kuhusu huduma mbalimbali zitolewazo na benki hiyo.

Chupa za aina na rangi tofauti tofauti zina vinywaji ambavyo vina vileo zimefungwa na kupangwa vizuri katika shelfu, zinauzwa katika baa na hutumiwa na watu mbalimbali ambao wanatembelea sehemu hiyo.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyeusi akiwa amesimama pembeni ya meza kubwa iliyobeba chupa zenye vinywaji vikali, aina ya pombe, wakiwa ndani ya chumba kinachotumika kama baa.

Chumba kikubwa kilichotengenezwa vizuri, kina viti virefu na vifupi, meza pamoja na chupa zenye vinywaji mbalimbali, zilizopangwa katika shelfu, kinatumika na watu wa rika tofauti tofauti kwa kunywa vinywaji na kucheza muziki.

Chumba kikubwa kilicho na watu wengi pamoja na vyombo vinavyotumika katika mziki kama vile spika, na tangazo la pombe aina ya "HENESSY" kikitumika kama baa.

Chumba kikubwa chenye taa, meza, viti tofauti tofauti, shelfu zenye vinywaji mbalimbali na glasi zilizowekwa juu ya meza, kinatumika kama baa.

Mwanamume mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyeupe pamoja na barakoa amesimama mbele ya gari ndogo yenye rangi nyeupe ambayo ipo katika sehemu inayotumika kuuzia magari, pembeni kukiwa na gari nyingine ndogo yenye rangi nyeusi.

Gari kubwa lenye rangi ya silva, likiwa katika eneo linalotumika kuuzia magari ya aina mbalimbali, likiwa linasubiri mteja kwa ajili ya kununuliwa.

Chumba kikubwa kilicho na madirisha na kuwekwa sakafu ya marumaru, kina magari ya aina mbalimbali ambayo yanasubiri kuuzwa na kupelekwa kwa wateja.

Wanaume wawili walio nje ya ofisi inayotumika katika kuuzia magari, wakikabidhiana funguo kubwa pamoja na gari ambayo tayari limenunuliwa.

Gari aina ya Toyota Rava4,likiwa katika eneo maalum, linalotumika kuuzia magari kabla halijanunuliwa au kuchukuliwa na mteja.

Chumba kikubwa chenye meza iliyobeba kompyuta mpakato, ikiwa na magari ya aina mbalimbali yanayosubiri kuuzwa au kupelekwa kwa wateja.

Mashine ndogo ya kisasa iliyo na rangi ya bluu, maandishi pamoja na picha ya ng'ombe inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe huku pembeni yake kukiwa na mashine nyingine mbili zinazotumika katika kuuzia mafuta ya kupikia.

Wanaume wawili wakiwa katika chumba kilicho na mashine kubwa na ya kisasa, inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Huku mmoja akitoa maelekezo ya jinsi ya kuitumia na mwingine aliyevaa nguo ya bluu akiwa ameweka mkono sehemu ya kukingia maziwa.

Mwanamke mmoja, aliyevaa koti la rangi nyeupe, ambaye ni mhudumu wa duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, akimpimia na kumwekea kwenye jagi maziwa mteja aliyeko dirishani.

Duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa lipo wazi na ndani kuna mashine ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, ambayo ina rangi ya bluu, maandishi pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Mashine ndogo ya kisasa iliyo na rangi ya bluu, picha ya mtoto, pamoja na maandishi yenye rangi tofautitofauti, inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Katika mashine hii, mteja anaweza kujihudumia mwenyewe. Imewekwa katika chumba kilicho na vitu vingine.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi nyeupe na bluu maandishi pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani. Inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe imewekwa katika chumba kilicho na vifaa vingine.

Mashine ndogo iliyoko nje imeandikwa maneno ya rangi tofautitofauti, na kuchorwa picha ya ng’ombe, inatumika katika kuhifadhia nakuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ndogo ya kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe ikiwa imewekwa nje ya duka, mashine hii inamuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe hata muhudumu asipokuwepo.

Mashine ndogo iliyowekwa sehemu ya wazi, imechorwa picha ya mtoto pamoja na ng'ombe, huku mlango wake ukiwa umefungulia, inatumika katika kuhifadhia na kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe.

Mwanamke mmoja aliyevaa kofia, akimkabidhi pesa mhudumu kupitia dirishani mwa duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, huku mhudumu huyo akiwa ameshika maziwa yaliyo kwenye chupa.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya duka la Solai Dairies linalotumika kuuza bidhaa za maziwa, huku mwanaume mwingine akiwa amesimama mlangoni mwa duka hilo. Nje ya duka kuna vitu mbalimbali kama vile katoni ya maji na treyi za mayai.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama nje kwenye duka dogo lenye kiotomatiki kimoja kinachotumika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe akisubiri kupewa huduma katika duka hilo .

Duka linaloitwa 'Milcopal' linauza bidhaa mbali mbali za maziwa ya ng'ombe, ndani kukiwa na mteja aliyevaa shati ya rangi ya machungwa na suruali nyeusi, akisubiri kuhudumiwa na mhudumu wa duka hilo.

Wafanyakazi wawili waliovaa makoti wakipanga vizuri katika shelfu chupa zenye ujazo tofautitofauti, zenye bidhaa ya maziwa zilizofungwa na kuwekwa lebo vizuri.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovalori la rangi ya bluu ameshika mashine inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe akijaribu kuishusha mashine hiyo kutoka kwenye gari .

Duka lililo na bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe linaloitwa "MARVEL " limepakwa rangi nyeupe na kuandikwa kwa rangi ya bluu na nyekundu ndani kukiwa na mhudumu anayesubiri kuhudumia wateja.

Chumba kilichobandikwa karatasi nyekundu ukutani, na kuwekwa kiautomatik kimoja kwaajili ya kutunzia maziwa ya ng'ombe ambayo hutumika kwa matumizi ya binadamu.

Mwanamke mmoja aliyevaa sweta kubwa, akiwa katika chumba chenye bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika shefu, akichuja maziwa ya ng'ombe kwa chujio kwaajili ya kuuzwa.

Watu wawili wakiwa pembeni ya kiautomatiki kinachotumika katika kutunza maziwa ya ng'ombe, wakitumia kiautomatiki hicho ili kupata huduma inayotolewa hapo.

Mtoto mmoja wa kiume amesimama mbele ya shelfu lililopangwa vizuri bidhaa mbalimbali za maziwa, zilizohifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio tofautitofauti, akichagua bidhaa hizo katika chumba kikubwa kinachotumika kama duka.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe, amesimama mbele ya kiotomatiki kinachotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe, akitoa maelekezo jinsi ya kutumia kifaa hicho.

Mwanaume mmoja, akiwa mbele ya duka linalotoa huduma ya maziwa ya ng'ombe, akisubiri kupatiwa huduma hiyo na mhudumu wa duka hilo.

Chumba kidogo kilicho na kiautomatiki kimoja kinachotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe. Kiautomatiki hichi kimechorwa michoro mbalimbali na kuandikwa namba za simu za kampuni inayotoa huduma hii ya maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa sweta la rangi nyekundu akiingia katika duka la "LOYAL MILK ATM ZONE", ambalo hutumika kuuza maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja aliesimama nje ya duka la dairy kein product limited. Linalouza maziwa ya ng'ombe. Akisubiri kupewa huduma na mhudumu alie ndani ya duka hilo.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe na suruali ya kijivu, ameshika chombo ambacho amekiweka kwenye mashine inayotumika katika kuuzia bidhaa mbali mbali ya maziwa ya ng'ombe akikinga maziwa yanayotoka kwenye mashine hiyo.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng’ombe, akipima maziwa kutoka katika chombo kikubwa cha plastiki nakuweka katika jagi, kwaajili ya kumuuzia mteja.

Mashine kubwa inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe, imewekwa nje ya jengo kubwa, pembeni kukiwa na vyombo tofauti tofauti mashine hii ina sehemu mbili za kutoa huduma ya maziwa.

Mwanaume mmoja aliyepanda pikipiki iliyobeba chupa kubwa tatu zilizowekwa maziwa ya ng'ombe, akisubiri kuyaweka katika duka la Candy cream dairies.

Chumba kikubwa kilicho na mlango wa chuma kina kiautomatiki kimoja kinachotumika katika kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Huduma katika kiautomatiki hchi hutolewa kwa njia ya kadi au malipo ya fedha taslimu.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti jeupe, akiwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, huku akimimina maziwa kutoka kwenye jagi kwenda kwenye jagi lingine la mteja aliyepo dirishani.

Chumba kikubwa kilicho na mlango, meza yenye vitu tofauti tofauti pamoja na kiautomatiki kimoja, kinachotumika katika kutunzia maziwa ya ng'ombe, ambayo yanauzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka, kina bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika shelfu na kiautomatiki kimoja kinachotumika katika kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, yanayoweza kununuliwa kwa njia ya kadi au fedha taslimu.

Duka kubwa lililo na madirisha na mwanga wa kutosha linamapambo na samani za aina mbalimbali kama vile makochi aina ya sofa, mito picha za ukutani na meza ambazo zimepangwa vizuri iliviweze kuvutia wateja.

Duka lililopakwa rangi nyeupe lina samani mbalimbali kama vile makochi ya sofa yenye rangi tofautitofauti, meza pamoja na makabati ambavyo vimepangwa vizuri na vinauzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la wazi lililo na samani mbalimbali, zilizotengenezwa kwa mbao na vyuma, kama vile; vitanda na viti. Eneo hili linatumika kama sehemu ya kuuzia samani hizo, huku pembeni kukiwa na magari mawili yaliyopaki.

Viti na meza vilivyochongwa kwa mbao na kupakwa rangi, huku meza ikiwa imewekwa na kioo, vipo katika duka kubwa linalotumika kuuzia samani mbalimbali.

Duka kubwa lenye taa nyingi, lina mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani kama vile:makochi ya sofa, meza, stuli, vitanda pamoja na viti ambavyo vipo tayari kwa kuuzwa.

Chumba kikibwa kilicho na ngazi kina samani mbalimbali, kama vile: meza, viti na kabati; ambazo zimetengenezwa kwa mbao ngumu na kupakwa rangi vizuri. Samani hizi zinauzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Chumba kikubwa kilicho jengwa kwa kutumia mabati na vyuma, hutumika kama duka la kuuzia samani mbalimbali kama vile makochi, vitanda, meza, na mito iliyomo ndani ya chumba hicho.

Nyumba iliyojengwa kwa kutumia mabati na mbao, inayotumika kama sehemu ya kuuzia vitanda, makochi na bidhaa nyingine za thamani.

Viti viwili vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na samani zingine, vikiwa katika chumba ambacho hutumika kama duka la kuuza bidhaa hizo.

Eneo la wazi linalotumika kama sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali za samani, likiwa limepangwa vizuri makochi aina ya sofa, pamoja na mito yake. Nyuma kukiwa na viti pamoja na meza yake ambavyo vinasubiri kuuzwa.

Samani mbalimbali kama vile makochi na vitanda vimewekwa katika chumba kikubwa, ambacho kimejengwa kwa kutumia mabati na mbao kinachotumika kama duka la kuuza samani hizo.

Chumba kikubwa kilicho na taa nyingi, nguzo, sakafu safi, madirisha, vitanda vya aina mbalimbali, viti na meza kinatumika kama duka la kuuzia samani hizo.

Chumba kikubwa kilichopangwa vizuri bidhaa za samani, kama vile makochi aina sofa, meza na stuli, ambazo zimetengenezwa Kwa ustadi, zikiwa tayari kwaajili ya kuuzwa, chumba hiki kinatumika kama duka la kuuzia bidhaa hizi.

Vichanja vinavyotengenezwa kwa mbao na vyuma vimewekwa eneo la wazi, vikiwa vimekamilika na vimekuwa tayari kwaajili ya kuuzwa kwa watumiaji.

Wanaume wawili wakiwa katika eneo la wazi, ambalo wanalitumia katika kutengenezea samani kama vile viti, ambavyo baadae huuzwa kwa watumiaji.

Chumba kikubwa kilichopangwa vizuri bidhaa za samani kama vile makochi aina ya masofa, meza na stuli ambazo zimetengenezwa kwa ustadi zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, chumba hiki kinatumika kama duka la kuuzia samani hizo.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia, huku kikiwa kimewekwa chaga, kipo tayari kwaajili ya kuuzwa na kwenda kutumika.

Wafanyakazi wa kike wawili waliovaa sare maalumu, wamesimama sehemu yenye meza ndefu ya mapokezi, wakimsikiliza ili wamuhudumie mteja wa kike aliyefika katika hoteli hiyo ili apate huduma zinazotolewa.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya njano kina bidhaa na mahitaji mbalimbali ya nyumbani kama vile nyanya, vitunguu, matango, na mboga mboga za majani zinazouzwa katika chumba hicho .

Eneo la soko lililo na wateja pamoja na wafanyabiashara tofauti tofauti wanaouza bidhaa mbalimbali. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa barakoa akipanga bidhaa zake aina ya viazi mviringo katika ndoo ambavyo anaviuza katika soko hilo.

Watu wengi wa jinsia na rika tofautitofauti wapo katika eneo la soko liliotengenezwa vizuri, wakitembea na kuchagua bidhaa mbalimbali zinazouzwa katika eneo hilo ili waweze kununua kulingana na mahitaji yao.

Sehemu ya soko inayotumika kuuzia bidhaa zitokanazo na vyuma au bati, kama vile; makarai, majiko, matranka, masufuria, na nyumba za ndege, huku wanaume wawili wakiwa wamesimama katika eneo hilo.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama mbele ya genge lenye bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, ndizi na mboga za majani huku mmoja ambaye ni muuzaji akimkabidhi mwingine kifungashio chenye mboga za majani ambaye ni mnunuzi.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi ya bluu akiwa katika sehemu ya soko ameshika mboga aina ya brokoli, huku katika meza yake kukiwa na mbogamboga nyingine pamoja na matunda ambayo anayauza hapo sokoni .

Watu wawili wakiwa katika vibanda vya wazi vilivyojengwa kwa miti, vilivyopo eneo la soko, wakiuza bidhaa mbalimbali, zilizotundikwa na kuwekwa kwenye matenga kama vile: nyanya, vitunguu, ndizi, nanasi, na mbogamboga.

Eneo la wazi linalotumika kama soko limewekwa miamvuli huku bidhaa mbalimbali zikiwekwa chini kwenye mifuko na kuandikwa bei na watu wakiendelea kuuza na kununua.

Mwanamke mmoja alioko sokoni akipanga vizuri bidhaa zake aina ya nyanya zilizopo juu ya meza ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa huku bei zake zikiwa zimeandikwa katika karatasi ngumu nyeupe .

Sehemu ya soko iliyo na watu wengi wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile; nyanya, samaki, mchele, nazi, matango na ndizi. Huku watu wengine wakichagua bidhaa na kuzunguka katika eneo hilo.

Sehemu ya soko iliyojengwa kwa miti na kuezekwa kwa maturubai kuna bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya, machungwa, mayai, hoho, karoti na mboga za majani zilizopangwa kwenye meza, huku mwanamke mmoja akimkabidhi mteja bidhaa alizonunua kwake.

Chumba kikubwa kilichojaa mikoba ya aina mbalimbali pamoja na watu, ambao wananunua mikoba hiyo kutoka kwa muuzaji.

Sehemu ya soko ambalo linauza vitu mbali mbali vya kutengenezwa kama vile hereni, cheni, shanga, pete, vibuyu na wanyama wa kuchongwa huku kukiwa na mwanaume mmoja akichagua bidhaa hizo ili anunue.

Eneo la soko lililo na watu wengi, huku mwanaume mmoja aliyevaa kanzu ya rangi ya bluu, amekaa chini kwenye mfuko aliopanga bidhaa anazouza, kama vile machungwa na bamia, akimuonyesha mteja bamia alizomchagulia na kumuwekea kwenye mfuko wa plastiki.

Wanawake wawili wakiwa katika eneo linalotumika kama soko, huku mmoja aliyevaa koti jeusi akichagua nyanya na kuweka kwenye bakuli la rangi ya zambarau kutoka kwenye tenga kubwa.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameshika simu ya mkononi wakiwa katika kibanda kati ya vibanda vingi vilivyopo eneo la sokoni wakifanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu na tangawizi.

Mwanamke mmoja akiwa katika chumba kilichopakwa rangi nyekundu, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimetundikwa ukutani, na zingine zikiwa zimewekwa kwenye meza, kinatumika kama duka la kuuzia bidhaa hizo .

Eneo lililojengwa magorofa mengi, huku ujenzi mwingine ukiendelea, linaweza kutumika kama nyumba za kuishi watu, ofisi au hoteli.

Majengo mawili marefu aina ya gorofa yakiwa yamezungukwa na miti yanaweza kutumika katika shughuli mbalimbali kama vile makazi ya watu na ofisi.

Watu wawili waliokaa katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, wakiwakagua watu waliopanga foleni ili waweze kuingia kwenye jengo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali, kwa ajili ya kufanya manunuzi ya mahitaji yao.

Chumba kikubwa kilichojengwa kwa ustadi kina taa, milango ya kioo na nguzo; kinatumika kama duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu vya rika tofautitofauti .

Chumba kikubwa, kilicho na taa picha za ukutani, kinatumika kama duka la kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile nguo na viatu.

Duka kubwa lililo na taa nyingi na bidhaa mbalimbali, kama vile; nguo na viatu, vilivyowekwa katika mashelfu na juu ya meza, zinauzwa. Duka hili lipo kwenye jengo kubwa, lenye mkusanyiko wa maduka tofautitofauti.

Sehemu ya duka kubwa, lililopangwa mashati mazuri, katikati kukiwa na tangazo la punguzo la bei kwa asilimia hamsini na tano. Duka hili lipo katika jengo, lenye mkusanyiko wamaduka mbalimbali.

Jengo kubwa lenye nguzo na taa lililo na vyumba tofauti tofauti vinavyotumika kama maduka ya kutoa huduma na kuuza bidhaa mbalimbali.

Chumba kikubwa cha duka kilicho na bidhaa mbalimbali kama vile yuniformu za wanafunzi, mikoba na nguo nyingine zilizopangwa vizuri kina wahudumu na wanunuzi wanaonunua bidhaa hizo.

Duka kubwa lililo na shelfu ndefu ambayo zimepangwa vizuri bidhaa mbalimbali za dawa ya meno kutoka makampuni tofauti tofauti zikisubiri kuuzwa kwa watumiaji.

Duka kubwa lililo na taa, lina bidhaa nyingi na mbalimbali zilizopangwa vizuri katika mashelfu. Huku watu wawili wakiendelea kuchagua bidhaa hizo, kwa ajili ya kuzinunua na kwenda kuzitumia.

Mwanamke mmoja akiwa katika duka kubwa lililo na shelfu ambazo zimepangwa bidhaa mbalimbali, akisoma bidhaa mojawapo aliyoishika mkononi, mbele yake kukiwa na kikapu chenye magurudumu, kwa ajili ya kuwekea bidhaa ambazo anazichagua ili azinunue.

Chumba kikubwa chenye taa, jokofu, kompyuta ya mezani, shelfu zenye bidhaa mbalimbali pamoja na wafanyakazi kinatumika kama duka kubwa la kuuza bidhaa hizo.

Mwanaume mmoja ameshika kikapu cha kusukuma, akichagua bidhaa zilizopangwa vizuri katika shelfu, zilizopo katika duka kubwa linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya njano ukutani na kubandikwa picha. Hutumika kama duka kubwa la kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile ndala, na viatu.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyekundu pamoja na raba, akichagua bidhaa kutoka katika shelfu, na kuweka kwenye kikapu, ili azinunue. Akiwa katika duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali.